Kueleza picha ni kwamba ni mkusanyiko wa suti na blazers za wanaume zina wezekana kuwa chapu maarufu kutoka England kutokana na picha na maelezo ya utafutaji. Aina mbali mbali picha inaonyesha masuti ya vipande viwili na huenda kuna masuti ya vipande vitatu.

Gari linaloonyeshwa ni honda insight nyeupe toyota Ia mwaka 2010 au 2011 Jambo Linalotumanika kwa umbo lake na habari nembo La honda na nambari ya Mbele pamoja na nambari ya usajili. Honda insight hutumia mundo wa mseto unajulikana kama intergrated Motor assistant huu ni muunganiko wa injini ya mafuta na petroli na injini ya Maji .

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha aina ya Toyota Mark X ni gari aina ya asili inayopendwa kwa mchanganyiko wake bora wa utendazi bora, muundo wa kifahari na uaminifu wa muda mrefu. Inajulikana kwa injini ya V6 yenye nguvu na zinazodumu kwa muda mrefu.

Koleza pichani kwamba inaonyesha eneo la injini la toyota land cruiser ambayo inaonekana kwani utambulisho wa j76 kutokana na mpangilio wa injini wa vipengele vinavyoonekana.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha mandhari ya ndani ya duka la magari linaloonekana kuwa la Nissan ndani ya jengo hili la kisasa na lenye mwangaza mwingi kutokana na madirisha makubwa na magari kadhaa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Kueleza picha ni kwamba hii ni aina ya gari ya Renote capta aina ya Copat SUV inayojulikana kwa muundo wa kisasa, ufanisi wa mafuta na teknolojia ya hali ya juu. Capture Inapatikana katika matoleo mbalimbali ikiwa pamoja na E-tech hybrid mchanganyiko wa umeme na petroli.

Haya ni magari ambayo yanayouzwa. Yanataka kusafirisha kutoka kwenye kampuni yapelekwa kwenye mahali yanapouzwa. Inaonekana imebebwa na lori ambayo ni kubwa.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha gari kwa jina Toyota LandCruiser Prado ambalo ni gari la kifahari aina ya SUV linalojulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kuenda kwa maeneo magumu.

Buldo za shikongwe linaonyesha kibanda cha soko. Wauzaji wa barabarani anayeuza ndizi zake na mazao mengine kama nyanya katika eneo la kenya. Ndizi kama mazao ya msingi , ndizi ni zao muhimu katika maeneo ya tropiki kama kenya.

Haya ni mabasi ambayo yameekwa kwenye steji yanangojea abiria na pia kuna abiria ambao wamesimama kenye steji wakingojea magari na pia- alafu ni mchana vile.

Hueleza picha ni kwamba unaonyesha soko la juakali ambapo kuna watu ambao ni mafundi wa kutengeneza vyuma au kuuza vyuma. Wengine ni mafundi wa nguo na pia inaonekana kuna tenki hapo juu.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha jengo la kisasa au gorofa lenye balcony imeangalia barabara na majengo mengine kwa umbali. Mandhari ya mchanganyiko. Kilimani ni eneo linalochangamana likichanganya makazi ya kifahari na biashara ikiwa na ukaribu mkubwa wa Nairobi Central Business District .

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha duka la vifaa vya michezo yenye vifaa mbalimbali ya mazoezi au body fitness , trellis kadhaa na baiskeli ya mazoezi vimewekwa juu ya sakafu ya kijani kama nyasi gundi ambayo hutoa mwonekano wa mazingira ya michezo.

Inaeleza onyesha bidhaa zimeoangwa vizuri kwenye rafu za supermarketi , ambapo mteja akitaka kununua kitu, anajichagulia mwenyewe kenye ambacho anataka.